Hili ni ofisi ya huduma, kuna watu pale wamevaa nguo zao za kazini, wengine wanne wamesimama, alafu wengine wamekaa kwenye kiti wakiwa wamekaa kando ya kompyuta yao, alafu pale kwa viti, kuna watu ambao wamekuja kwa wingi wakipanga laini.

Ofisi hili kuna msichana mmoja ambaye amekaa mbele ya kompyuta yake nyeusi, kando yake kuna wanaume wawili ama wanaume wawili ambao wamevaa suti yao, na wamevaa tai, wakiwa nyuma ya huyu mama anawafunza, tena kando kuna msichana mmoja mdogo akiwa ameketi pale.

Wachezaji hawa wa timu mbili, moja amevaa sare yake nyeupe na mwengine amevaa sare yake nyeusi wakiwa wanashindana katika mchezo wa mpira wa mguu wao katika uwanja hiyo.

Watu wamekuja kwa wingi huenda ili waweze kusaidiwa na hawa. Pale kuna wamama wawili ambao wameketi kwa ile kiti wakiwa wanaandika. Alafu tena kuna watu ambao wamesanyika mbele yao wakiwa wanapanga laini.

Watu mashabiki ambao wamevaa shati linalo fanana, ambayo hii shati imeandikwa Tusker, wao wamekuja katika kiwanja ili kuonyesha sapoti, kuna wenye wamesimama nyuma halafu kuna wenye wameketi.

Hapa kuna mwanaume mmoja ambaye amevaa suti yake akiwa pale ameinama uku akiandika. Kando yake kuna mwanamke ambaye amekaa pale akiwa anamwangalia kile ambacho anaandika, alafu pale tena kuna mwanaume ambaye amekaa pale kwa kompyuta.

Chumba hili ni ofisi ya huduma, ambapo kuna wafanyikazi ambao wamekaa katika viti zao, wakiwa wamevaa nguo ya kazi, wamevaa shati yao nyeupe, alafu kando yao luna viti nyeusi ambayo ni ya watu wangetaka kusaidiwa.

Kiwanja hili ikiwa kuna wachezaji wa timu mbili, wote wakiwa wanacheza mchezo wa mpira, halafu kando yao kuna mashabiki ambao wamekuja ili kuonyesha sapoti, upendo kwa ile timu ambayo wangetaka kuibuka ushindi.

Watu hawa wakiwa wamefurika wako hapa wamepanga laini, katika hii chumba la huduma. Kuna wenye wamepanga laini ilhali kuna wenye wameketi, pale kuna msichana mmoja mwisilamu ambaye amevaa gauni lake.

Watu ambao wamevaa shati zinalofanana shati hilo limeandikwa tusker, huenda hawa watu wamekuja ni shabiki wamekuja wa tusker kuonyesha sapoti hiyo timu yao.

Watu wengi wakiwa wamekuja kwa wingi. Wote wamepanga laini. Kuna laini mbili. Huenda wamekuja kama kuna uchaguzi ama huenda kulikuwa na kitu. Wote kila mtu ameshika karatasi lake nyeupe na kalamu.

Mashabiki hawa wakiwa katika uwanja wakiwa pale juu imeandikwa Nyao Stadium. Hao wamekuja kwa wingi naona wamekuja ili kuhudhuria sherehe iliyokuwa inafanyika katika hiyo uwanja huenda ilikuwa mchezoni kwa siasa wamekuja kuwaunga ili kuonyesha upendo na sapoti.

Mashabiki wamekuja kwa wingi katika hiyo kiwanja. Kuna mashabiki ambao wamevaa shati yao nyekundu alafu mbele yao imeandikwa Kenya. Alafu pale kuna tena mama mmoja ambaye ameshika bendera ya Kenya. Huenda wamekuja ili kuonyesha sapoti ama upendo katika timu ya Kenya.

Rais wa Kenya. Rais wa Kenya wa tano, akiwa pale anatembea akiwa na mwenzake jaji mkuu wa Kenya. Kando yake pia kuna askari mmoja. Alafu kando yao kuna wajaji wakuu ama washabiki wamekuja kuonyesha sapoti.

Mwanamke mmoja ambaye amevaa skati lake nyekundu refu akiwa pale amesimama alafu hapo kando yake kuna maandishi ambayo imeandikwa I stand for peace , pale tena imeandikwa tarehe.

Hawa ni mashabiki ambao wamekuja Kwa kiwanja ili kusherekea jinsi ambao ilikuwa inafanyika iyo uwanja, pale kuna wanaume ambao wameshika virimbi wakiwa wamefaa sare zinasofanana.

Wachezaji wasichana wakiwa wamevaa mavazi tofauti ya timu mbili. Wote kuna msichana mmoja ameshika mpira yake. Wote wakiwa wanacheza hiyo mpira kando yao kuna mashabiki ambao wamekuja ili kusapoti ama kuonyesha upendo hiyo timu.

Chumba kubwa ya maji iko pale juu, halafu kando yake kuna mashini ambayo inaleta maji haya, pale kuna chumba kwa rangi yake nyeupe.

Watu ambao wamekuja ili kupanga laini. Pale kuna mwanaume mmoja ambaye amefunga kofia lake kama ameshika karatasi. Alafu hapa kwa meza kuna karatasi moja kwa rangi yake.

Vitambulisho mbili, ikiwa kuna mwanaume moja ambaye ameonyeshwa kwa picha. Kitabulisho hii imeandikwa republic of kenya , naanake pale kinjana huyu anaitwa ken. Hii inaweza kuwa ken akiwa amechukua kitambolisho chake.

Watu hawa wakiwa katika kiwanja watu wengi wamekuja wote wamevaa kuna wanaume hapa mbele watatu wamevaa sare zinazofanana, huenda wamekuja kushuhudia mchezo ambayo ilikuwa inaendelea hapa kiwanja.

Mwanamke mmoja ambaye amekaa katika hiyo kiti akiwa amevaa shati lake nyekundu na amefunga nywele yake vizuri. Mbele yake kuna mwanaume mmoja ambaye ameinama kama anaandika.

Chumba hili ni chumba la huduma , kuna watu wengi ambao wamekuja wakikaa kwa viti wakipanga laini wakingoja kusaidiwa, pale kando kuna wafanyikazi wako ndani wakiwa tayari kusaidia hawa watu.

Mashabiki hawa kwa wengi wakiwa katika kiwanja ambayo pale juu imeandikwa 'Nyayo Stadium'.Wao wamekuja kwa wingi ili kuonyesha upendo na sapoti kwa ile timu ambayo wangeitaka kuebuka ushindi. Pale wamejaa huenda mchezo imeisha ama labda bado.

Wanariadha mmoja akiwa pale ameinama katika kiwanja hiyo ya kuchezea. Kando yake kuna wachezaji au watu ambao wamekaa katika kiti. Hapa ni kiwanja ya uchezaji huenda wamekuja kufanya mazoezi.

Chumba hili ama ni ofisi hili ni huduma. Mbele yake kuna wafanyikazi, wanaume watatu wakiwa wamevaa nguo zao za kazi alafu kando yake kuna mama mmoja ambaye ameketi kwenye kiti akiwa ameshika kompyuta yake ya kazi.

Mashabiki hawa wakiwa katika kiwanja, wakiwa wanasherehekea ama wanashirikia timu yao, kuna mwanamke mmoja ambaye amevalia shati lake imeadikwa Kenya, huenda yeye ni shabiki wa Kenya.

Wanaume hao wamekaa katika viti nyeupe. Huenda wamekuja katika uwanja ya sherehe. Alafu pale nyuma kuna watu ambao wamevaa kofia yake ya bendera ya Kenya. Huenda ni mashabiki ambao wamekuja kuonyesha surporti na upendo katika timu yao.

Wachezaji wa timu moja ambao wamevaa sare zinazofanana pale wakiwa kando ya uwanja wakionyesha upendo katika yimu yao huenda wamekuja ili kuonyesha sapoti.

Hawa ni wafanyakazi ambao wamekaa kwenye kiti wanaume wawili ambao wamevaa suti kando yao kuna mwanaume mmoja alafu kando ya mwingine kuna msichana mmoja mwanamke mmoja ambaye amevaa shati la kazi nyekundu.

Chumba hili ni chumba la huduma center. Wale ni watu kuna wasichana wawili ambao wamekaa hapa alafu kando yake kuna mwanaume mmoja. Wote wakiwa wamekaa kwenye viti huenda wakingoja laini. Kando yake tena kuna wafanyi kazi wamekaa pale kama wamevaa sare zao.

Wanaume hawa ambao wamevaa sare zinazofanana, shati imeadikwa Kenya, alafu hapo mbele tena kuna kikombea imeadikwa Kenya, na bendera ya Kenya, hawa ni wa chezaji kutoka nchi ya Kenya, wakiwa tayari kucheza mchezo unaochezwa.

Watu hawa wakiwa katika barabara wakifanya siasa wakiwa wamekimbia. Kuna mmoja hapa ameshika maandishi ambayo imeandikwa pale raila na kalonzo huenda hawa ni siasa wakifanya.

Watu wengi viongozi wakiwa pale kuna mmoja ambaye amevaa suti lake huenda ni kiongozi wao amekuwa akiongea ama amesimama mbele ya spika alafu kando yake kuna watu wengi wamekuja kuonyesha sapoti .

Watu hawa kwa wingi wakiwa katika uwanja huenda wamekuja ili kuonyesha sapoti na upendo kwa ile timu ambayo wakipendezwa. Hapa kuna mama mmoja ambaye ameshika bendera ya kenya akiwa ana...

Viongozi akirinyiwa na jaji kuu Martha Koome.

Hawa ni mashabiki ambaye pale imeandikwa Gor Mahia wamekuja kwa wingi katika kiwanja hilo ili kusherehekea, kuonyesha upendo na supporti katika timu hili la Gor Mahia wakitarajia kuibuka ushindi.

Hawa ni wachezaji wa timu moja ambao wamevaa sare zinazo fanana, wamevaa hasa nyekundu huwa wakifanya mazoezi katika kiwaanja huu wa mpira ya mguu wakiwa wanajitayarisha kwa mchezo unaokuja.

Hawa ni wajaji ambao wamevaa sare zao zinazofanana, huenda wamemaliza shule yao ama wamemaliza masomo yao wakiwa wanasherehekea siku hii kubwa.

Hawa ni mashabiki ambao wameandikwa shati zao gormahia, wakiwa wanasherehekea halafu pale wamechangamka huenda wameibuka mshindi katika timu ama katika mchezo ambayo ilikua inaendelea.

Hizi ni tiketi ama paspoti ambazo mtu huhitaji wakati ambapo unataka kutoka nchi ingine hadi ingine. Unahitajika uwe na hizo vitu ilikusaidiya kuunga security ama kuonyesha kuwa umepewa ruhusu kuingia katika hiyo nchi.

Hapa ni chumba la huduma wafanyikazi ambao wamevaa sare zinasofanana wamekaa hapa mbele alfu watu ambao wamekuja kusaidiwa wamekaa pale kwa viti wakipanga laini wakingoja awamu wao wafikie.

Hapa huenda ni siku ya kupiga kura manake wafanyikazi ambao wamekaa chini, maana wamekaa pale kusaidia kuna watu ambayo wameoanga laini, moja refu wakingoja kuhudumiwa.

Hapa kuna polisi mmoja ambaye amesimama pale amekaa pale akiwa anasaidiwa katika huduma. Amevaa nguo Lake La kazi alafu kuna pale huduma na ako amtarajia ama anamsaidia huyu polisi

Hapa watu wamekuja kwa wingi na wamepanga laini. Wamepanga laini ni sawa wakiwa wakingonja kuhudumiwa. Pale kuna mfanyakazi ambaye amevaa koti yake nyeusi, akiwa ako tayari kuwasaidia wale wamepanga line.

Hapa ni chumba la huduma ambapo, kuna wafanyikazi wote wamekuja pale kukiwa na kiongozi mmoja wao wakiwa wanaskiliza ama anaona kazi zinazofanywa katika hapo.

Hapa ni ofisi ambapo ndani kuna mwanaume mmoja amesimama pale na (computer) alafu hapo anweza kuwa amesaidiwa ama hako tayari kusaidiwa. Hapa ni ambako unaenda kuchukua pasipoti yako unapotaka kwenda inchi nyingine.

Watu wafanyikazi wa huduma wameenda pale katika mtaa ili waweze kuwasaidia watu. Watu wamekuja kwa wingi huku wamepanga laini ili waweze kusaidiwa wafanyikazi ni wengi pale kuna mama moja amesimama akiwa amemsaidia mama mwingine.

Hapa kuna watu ambayo wamepanga laini wakimgoja ya kupiga kura mbeleni kuna ambaye anawasaidia anavaa nguo yake jeusi.

Hawa ni wafanyi kazi wa timu mbili wakiwa katika kiwanja wanacheza mchezo yao na mpira ya mguu alafu kando kuna mashabiki ambao wwamekuja kwa wingi ili kusapoti na kuonyesha katika hili timu ambayo wangeipenda.

Hii ni orodha ambayo inatuonyesha jinsi sheria inafaa kufanywa. Pale kuna mama moja . Alafu mbele yake kuna mwanaume ambaye anaongelesha ama anatuonesha jinzi orodha inafaa kufatilia.

Hapa ni jumba la huduma pale kuna wafanya kazi wamesimama kando nyumba ya hii desk wakiwa wako tayari kuwasaidia alafu pale kuna viti ambazo watu ukuja wanakaa pale wakipanga laini wakingoja kusaidiwa.

Wachezaji wa timu mbili ambao wamevaa sare zinazofanana wakicheza mpira katika hii kiwanja , wanacheza mchezo wa mpira wa mguu alafu pale kuna mashabiki ambao wamekaa pale wakiwa wanashangilia ama wanasapoti timu ambayo wangeitaka kuongoza.

Hapa ni ofisi ya huduma. Pale mbele wamevaa nguo ya kazi ni mwongozi alafu kando yake kuna wafanyikazi ambao wamekaa pale wakisikiliza kile ambacho wanaambiwa ama kuendanisha.

Hapa ni katika ofisi ya kesisku pale katikati ni jaji kuu ambaye anaitwa Martha Koome yeye ndo jaji mkuu katika nchini ya kenya alafa hapo wakiwa katika wanafanya kazi.

Hawa wafanyikazi wamekuja hapa katika jamii hili wafunze alafu pale wanaume watatu wamekaa kiti wakiandika wote wameshika kalamu na karatasi alafu mbele kuna mwanafunzi moja akingojea kuhudumiwa.

Huyu ni jaji kuu jaji, kuu wa nchi ya Jamhuri ya Kenya ambaye anaitwa Martha Koome akiwa amesimama pale akihudumia watu au akitoa hotuba yake.

Hapa ni jumba la kazi ambao kuna wanaume watatu ambao wamevaa sare zinazofanana. Alafu mbele kuna kijana mmoja ambaye amevaa shati lake nyekundu, amesimama pale ueda anatarajiwa ama anatarajia kusaidiwa.

Hawa ni wanaume wawili na msichana mmoja wakiwa katika jikumu moja wakifanya kazi lao, mbele kuna kompyuta wanashughulikia kitu ama wakiwa katika katikati ya kazi.

Hawa ni watu wa timu moja wote wakiwa wamevaa shati linalofanana wote wakikaa pale wakiwa wanashughuliki ama kushangilia kiongozi wao ambao wametaa katika hisia za kuongoza katika kura inayofuata.

Hawa ni wafanyakazi wakiwa wamekaa na waume wawili wakiandika. Labda pale kuna wameweka lens kwa macho ya kurudua. Kuna mama mmoja amesimama pale akingojea kusaidiwa ama akiwa kingojea.

Hapa ni timu mbili wakiwa katika uwanja wakicheza, hapa wanashindana alafu pale kuna mashabiki ambao wamekuja ili kusherekea na kuonyesha upendo kwa ile timu ambalo limependeza ama wametoka kuebuka kuwa ushindi.

Hii picha inatuonyesha takataka hizi matakataka inaeza kuwa hapa nakuanga soko, watu wametupa matakataka katika hapa, hizi takataka inafaa kuchomwa kwa haraka iliiweze isiaribu ardhi.

Viangozi ya timu ambayo imeandikwa ODM wakiwa wako mbele wakiwa wamesainika, kwa hapo wakiwa wakiongelesha kutoa huduma yao kwa watu wanahabari.

Viongozi hawa ambao wamevaa kofia ya nyekundu huenda hawa ni wa timu moja wa siasa, wakiwa wanasapoti. Alafu pale, kuna wamekuja wengi ili kuonyesha ama kukaribisha mmoja wao ajiunge katika hiyo kundi.

Huyu ni jaji kuu wa (kenya) jaji huyu akiwa pale ameshika bibilia kwa mkono lake akiwa ameongea kwa (speaker) huyu jaji kuu pia amevaa nguo zake za kazi ama akiwa anapandishwa kupewa ofisi yake kama jaji kuu wa jamuhuri ya (kenya)

Hapa rais aliyekuwa wa tatu wa Jamhuri wa Kenya, la mkanda yake ni pipi yake. Yeye akiwa ameshika pipi yake, pandishwa kama rais wa tatu katika Jamhuri ya Kenya baada ya uchaguzi. Mkanda yake kuna jaji wakuu, alafu nyuma yake kuna viongozi kadhaa ambao wamekuja kuhudhuria hiyo sherehe.

Hawa ni wanasiasa wa timu moja wakiwa pale katika barabara. Wote wanashika kalenda wakiwa wanasapoti mtu ambaye imeandikwa PNU kazi iendelee katika uchaguzi inayokuja.

Hawa ni wachezaji wa timu mbili wakiwemo katikati, huenda wameibuka ushindi katika huo mchezo, alafu pale kuna mashabiki pia wamekuja hili kuonyesha upendo katika timu yao.

Hapa ni chumba cha huduma ambapo kuna viti ambavyo havina watu, kando yake kuna wafanyi kazi wamesimama pale kama wamevaa nguo zao za sare za kazini. Alafu kuna watu wamekaa kwa viti wakiwa wanasaidiwa na wale wafanyikazi.

Mwanamke moja ambaye amekaa gown yake nyeusi amekaa pale kwa spika huenda kutoa hotuba, huyu mwanamke jina lake miss Hellen Rafaeli.

Hawa ni wachezaji wasichana wakiwa katika uwanja uchezaji kando ya kuna mashabiki ambao hili kuonyesha upendo Kwa hile timu ambaye wangeitaka kuebuka ushindi.

Hapa ni katika ofisi ya huduma, ambapo watu wamekaa pale, hao wafanyikazi wakiwa wamevaa sare zao zikizofanana, kuna moja aliyekaa mbele ya komputa, alafu tena kuna watu wengine wamekaa palelwa viti kwa laini yao.

Haoa ni chumba cha huduma ambapo kule mbele kuna ofisi ama polisi ambao amevaa sare ameenda pale ili aweze kusaidiwa. Alafu hapo mbele kuna wafanyi kazi ambao wamevaa sare zao wakiwa wamekaa kwa kiti wakimsaidia ule polisi.

Wachezaji wa timu mbili wakiwemo pale kiwanja ni wanaume, wote wakiwepo pale wakicheza ama wakishindana katika hiyo mchezo , kando yao pale kuna mashabiki pia ambao wamekuja hili kusapoti ile timu wangeitaka kuebuka ushindi shinde.

Rais wa jamhuri ya kenya akiwa na mke wake pale, huyu rais kama na wengine wa spika kando yake kuna jaji kuu, huyu rais ni kama anapandisjwa katika ofisi ya kuwa rais wa nchi ya jamhuri ya nchi ya kenya, nyima yake kuna viongozi mbali mbali ambao wamekuja kuhudhuria hii sherehe.

Katika hiyo sanduku kuna pasipoti. Pasipoti hiyo huwa inatumika pale ambapo unataka kuhamia kwenda nchi nyingine. Kila mtu ama mkimbizi ama anapatikana ama anabasi kuwa na hiyo pasipoti ama tikiti ili kuhakikisha kuwa amepewa ruhusa kuingia katika hiyo nchi.

Wachezaji wa timu mbili wakiwa pals katikati wa mchezo ya mpira wakiwa wamcheza mchezo wa mpira wa mguu, kando yake kuna mashabiki ambo wamekuja kwa wingi sapotina upendo katika mchezo ule ambao wangependeza kuebuka ushindi.